Magari ya kifahari ya aina ya Mercedes Benz yameegeshwa kwa utaratibu sana, kuna gari nyeusi, nyeupe na nyingine nyeusi. Sakafu imejengwa kwa utaratibu na inakaa kuvutia sana, nyuma kuna mlingoti wa taa.

Tangazo ya bima ya nyumbani inaonekana huku kukiwa kumechorwa jengo likiwa limefunikwa na kofia jekundu. Huduma zao ni pamoja na mali, ajali ya binafsi na pia vitu vyote vile vya dhamana.

Hapa ni sokoni. Kibanda hiki kina viazi, vitunguu, na pia nyanya. Na nyanya hii imewekwa katika vikundi mbalimbali, kuashiria kuwa ni vya bei tofauti tofauti. Jua linaonekana likiwaka.

Magari mawili yanaonekana katika chumba cha maonyesho. Moja ni gari la rangi jeusi na jingine ni la rangi ya kijivujivu. Kuna tarakilishi unaooonekana kwa upande ule mwingine. Chumba hiki kina mwangaza wa kutosha.

Mtu mmoja anayetumia simu yake, anaonekana akiwa kwenye programu ya M-Pesa. Anaweza kutuma pesa, kutoa, au hata kuangalia akaunti yake. Mtu mwingine ameshika noti ya kitambo ya shilingi mia mbili.

Magari ya kifahari ya aina ya Mercedes Benz yameegeshwa. Kuna rangi tofauti tofauti zikiwemo nyeupe, nyeusi na hata kijivu. Kuna bango kubwa lililowekwa pale na pia lina nambari ya simu iwapo mtu yoyote atataka maelezo usaidizi.

Noti ya shilingi elfu moja imeshikiliwa na kidole. Juu ya noti hii kuna sanamu ya Mzee Jomo Kenyatta na pia majengo mbalimbali ya jijini Nairobi. Noti hii imetoka banki kuu ya Kenya.

Bango hili ambalo ni la bima ya kinga ya Mayfair inazungumzia usalama wa mtu wakati ako barabarani haswa kwa mambo ya ajali. Umechorwa pale baiskeli ambayo imeanguka na pale nyuma kuna mtu ambaye anaonekana akiwa ako chini na amevalia miwani nyeusi nyeusi. Hapa chini kunaonekana kuwa kumeonyeshwa zile nchi ambazo bima hii inafanya kazi na pia nambari za simu.

Kibanda hiki cha matunda sokoni kimejaa furi, na hata baadhi ya matunda kulazimika kuwekwa juu ya kasha za plastiki. Matunda zilizoko ni ndizi, tikiti maji, embe na hata nyanya.

Kipimia cha kasi la gari hili inaonyesha sufuri kuonyesha kuwa gari limesimama na hili linatumia mafuta ya diseli, pia kuna taa ambazo zinawaka pale za rangi nyekundu kuonyesha mambo mengine tu kuhusu gari lili hili.

Mwanamke mmoja aliyesuka, aliyevalia koti jeupe lililoandikwa Daima, anaonekana akiwa amepeleka mkono wake ndani ya rafu, huku mwanamke mwengine aliye nyuma yake, akiwa anatazama kile anacho kifanya, na kuna mtu mwingine pale nyuma ambaye mkono wake inaonekana imeinuliwa kidogo tu, inaonekana mbele ya kipaji cha mwanamke wa kwanza.

Mwanamke mmoja aliyevalia blausi nyeupe anaonekana akiwa ameketi na nyuma yake kuna mwanamke mwingine amaye amevalia rinda nyeusi anaonekana akipita. Wanaume wawili wanaonekana wakiwa wamesimama huku wakitazama upande wa ndani ya duka la maziwa bali yuko hapo nyuma ya huyu mwanamke aliyeketi.

Wanaume wawili wamesimama huku wakimtazama mmoja ambaye anapanga nyanya sandukuni. Nyuma ya huyu mwanaume aliyevalia kofia nyekundu kuna mkokoteni uliosimama na kuna mtu aliyeketi chini kando yake. Kule nyuma kuna watu ambao wameketi tu pia huku wakizungumza wenyewe kwa wenyewe.

Noti mbili za shilingi elfu moja zinaonekana. Moja ikiwa kwa umbali na nyingine ikiwa tu hapa kwa ukaribu. Hii iliyo hapa, mtu anaweza kuona ile sanamu ya Mzee Jomo Kenyatta ambayo imechapishwa juu ya pesa hiyo na hata majengo mbalimbali jijini Nairobi.

Vitambaa vya vya nguo vinavyouzwa vimepangwa kwa utaratibu fulani. Na pia, zile zilizotumiwa tayari kushona nguo zimewekwa vizuri ilo mtu yeyote atakaye ingia hapa akiwa mteja ataziona na atafurahishwa kisha atanunua.

Hapa ni sokoni na kuna wauzaji wa bidhaa mbalimbali, ya kilimo. Wanawake wanaonekana wakiwa wameketi, na upande ule mwingine kuna onekana kukuwa na mnunuzi, ambaye amesimama na amebeba kikapu kwa upande mmoja. Na pia kuna wengine wengi ambao wanaonekana wakiwa wanazungumza.

Mazao ya shambani yameletwa sokoni ili kuuzwa. Muuzaji mmoja ambaye ni mwanaume ameketi huku akipanga viazi juu ya ndoo zile ambazo anatumia kuuza. Mnunuzi mmoja amejifunika mwavuli kuonyesha kuwa jua ni kali kweli kweli.

Sandali za kitamaduni ya kimaasai zipo sokoni na zimewekwa ili kuuzwa. Mtu mmoja anaonekana akiwa anaegemea kibanda hiki. Kule kuna mwanamke ambaye ananunua vitu mbalimbali na kuna mwingine aliyeketi juu ya kibuyu cha rangi ya manjano.

Shughuli za kibiashara zimenoga kweli kweli. Hema zinaonekana ili kuwakinga wauzaji na wanunuzi kutoka kwa jua kali. Watu wengi wanatembea huku baadhi yao wanachagua bidhaa.

Gari jeupe lenye nambari ya usajili KDH 990J linaonekana barabarani, kwenye upande wa kushoto kuna maua na pia kuna miti, nyuma ya hiyo miti kuna ukuta mweupe na pia kuna lango kuu la rangi ya samawati, kwa upande huu mwingine kuna kichaka chenye rangi ya kijani kibichi.

Gari la rangi ya manjano liko katika chumba cha maonyesho. Jengo hili limetengenezwa ukuta kwa kutumia kioo kwa kuhakikisha tu mwanga wa kutosha unapita hadi ndani. Kule nje kuna gari jeusi lililoegeshwa.

Sanduku za mbao zilizowekewa nyanya zaonekana. Kuna mtu moja ambaye anaonekana kupangapanga zile nyanya. Pale nyuma kuna mzee ambaye anaonekana akitazama upande huu na amevalia kofia nyekundu, na nyuma yake pia kuna mkokoteni. Kule nyuma kuna kijana ambaye anaonekana ameketi na ana shati nyeupe.

Wateza watatu waliokuja kuhudumiwa hapa wanaonekana wakiwa wamesimama kwenye kaunta za huduma. Upande huu mwingine, kuna mtu mmoja ambaye anaonekana akiwa ana mhudumia yule mteza ambaye hapo upande wa kushoto. Kwa hawa wateza, kuna mmoja ambaye ni mwanamke aliyejifunga kitambaa kichwani.

Bima hii ya Madison ni ya familia na mwanamke huyu anatabasamu ingawaje ameumia mkono wake, kuonyesha kuwa bima hii ilimsimamia kuhakikisha amepata matibabu. Waweza kupata bima hii kwa kubonyeza zile nambari ambazo zimewekwa pale.

Watu wengi wanaonekana huku baadhi yao wakiwa wanatembea, wengine wamesimama na wengine wanazungumza. Kuna mtu mmoja ambaye anaonekana akiwa amesimama karibu na gari ambalo limefunguliwa mlango wake wa mbele upande wa kulia. Upande wa kulia wa sakafu unaonekana ukiwa umepakwa rangi nyekundu na upande wa kushoto ukiwa umepakwa rangi nyeupe.

Troli la magurudumu matatu limeegeshwa na pia lina mwavuli ili kumkinga muuzaji dhidi ya jua kali linalowaka. Magari mawili yanaonekana pia kuna kibanda ambacho kina mikoba inayouzwa.

Mtu yeyote aliye na boda boda anaweza kupata bima hii kwa kubonyeza namba zilizo hapo kwa maelezo zaidi. Bei tayari zimewekwa pale kuna elfu sita na kuna elfu tatu kwa hivyo mteja mwenyewe anafaa kuchagua na pia bima hii mtu anaweza kuipata mahali popote alipo si lazima aende kwa ofisi zao.

Trela ya kusafirisha magari iko kando ya jengo. Upande wa nyuma huku, kuna ua nzuri sana. Magari matano yako juu ya trela hii na pia kuna nambari ambayo inaonekana.

Trela ya kusafirisha magari inaonekana ikiwa imesimama. Watu wawili wanaonekana wakiwa wamesimama kando ya trela hiyo kwa upande wa kushoto. Mmoja akiwa amesimama mbele kabisa karibu na mahali ambapo dereva hukaa na mwingine akiwa amesimama hapo katikati. Kuna mtu mwingine amesimama upande ule mbali kidogo. Magari manne yanaonekana yakiwa juu ya trela hii na magari mengine yakiwa yameegeshwa kando tu ya gari hilo.

Magari ya kifahari ya rangi tofauti tofauti ameegeshwa kando ya barabara, pale mbele kuna jumba linaloonekana .Umeme unaonekana kusambazwa kupitia nyaya zilizo juu kando ya barabara, pia kuna miti ambayo inaonekana na juu kuna mawingu.

Mvua kubwa sana imenyesha na sokoni kumejaa matope na maji. Baadhi ya wauzaji na wanunuzi wamevalia mabuti ya mvua na pia wengine wana mwavuli. Sokoni kunauzwa matunda mbalimbali na mboga.

Shughli za kibiashara zimenoga kwelikweli kwenye soko hili, bidhaa za shambani zimeletwa ili kuuzwa , mwanamme mmoja aliyevalia kofia anaonekana akitabasamu kabisa , ishara kua kile anachokinunua au anachokiuza kinavutia.

Tenga nyekundu za soda ziko ndani ya duka. Kuna mnunuzi ambaye amesimama pale na ana mkoba, anaonekana kuzungumza na muuzaji. Duka hili si duka tu la kuuza, bali pia lina M-Pesa.

Gari jeusi la usajili wa namba KDK limeegeshwa. Milango yote na madirisha yamefungwa. Nyuma ya gari hili kuna nyasi na upande wa mbele kuna mawe mawe. Kando ya gari hili kuna ua na pia kuna majengo.

Hapa ni sokoni. Kunaonekana kuna wapita njia, kuna wanunuzi na kuna wauzaji. Mwanamke mmoja anaonekana akiwa ameinama akivichukua vitu naye mwanamke anayemuuzia ameketi chini huku akimsaidia kuchagua. Kuna mzee ambaye amesimama akiangalia vitu vingine pale mbele na kuna mama ambaye yuko pale pia anaangalia ili kumuuzia. Kuna mama mwingine ameketi tu akitazama.

Magari aina tofauti tofauti na rangi tofauti tofauti yameegeshwa ili kuuzwa. Pale nyuma kuna nambari ya simu. Iwapo mtu atapendezwa na gari yoyote hapa, anafaa kupiga number hizo ili aweze kujadiliana na muuzaji. Nyuma kuna majengo yanayoonekana.

Noti za shilingi elfu moja zinaonekana kwa wingi huku noti iliyojuu ikionekana kuwa imeraruka kidogo tu. Noti hizi zina picha ya mzee Jomo Kenyatta. Noti jingine, linaonekana kuwa na wino wa rangi ya samawati lililopakwa kidogo tu.

Matunda ya aina mbalimbali yamepangwa sokoni, tikiti maji moja limekatwa na mwanamume mmoja ameketi pale, huku akiwa ameshika tama na mkono wake wa kushoto ambao pia umevaa saa, mwanamume huyu anaonekana kuwangoja wateja kwa muda mrefu sana.

Bango linaonyesha sarafu mbalimbali na zile pesa za Kenya ambazo zinaweza tumiwa kununua sarafu tofauti tofauti kwanzia kwa dola ya marekani, dola ya Canada, dola ya Japani na nyinginelo.

Ukurasa huu wa wavuti wa Pesa Pal unaonyesha kuwa unatumiwa Kenya na pia mtu anaweza kukutumia katika biashara mbalimbali. Pesa zaweza kutumwa kwa kutumia lipa na M-Pesa na mtu anaweza kujiandikisha na kisha kuwa na akaunti ambayo anaweza kuingia wakati wowote.

Duka la huduma za kifedha linaloitwa Junction Forex And Money Remittance linaonekana. Linatoa huduma mbalimbali za kutuma na kupokea pesa kwa kutumia money gram na hata M-pesa. Hii ni sehemu ya kutuma fedha kwa haraka, inayofaa kwa watu wanaotuma pesa kwa familia au kufanya biashara za kimataifa.

Jengo hili ni la biashara kweli kweli maana yake lina milango mitatu tu na madirisha miwili kuna duka kuna duka pia la nyanya kuna mahali pa kuuzia maziwa na pia kuna mahali pa kujifurudisha kwa vinyawaji mbalimbali kuna mwanamke aliyesimama pale na kutabasamu.

Mtu ameshika simu yake kwa mikono miwili na amefungua ile programu ya M-Pesa. Huenda akawa anataka kutuma pesa, kutoa pesa, kuhifadhi pesa zake kwa Mshwari au hata kuangalia tu pesa alizo nazo kwenye M-Pesa.

Bima hii ya pikipiki ya kampuni ya Imana. Nambari za simu zilizopeanwa hapo ndizo zinaweza kutumika iwapo mteja anataka kupata maelezo zaidi. Kuna aina mbili ambayo bima hii imegawanyishwa: kuna ya umma na kuna ya binafsi, na hivyo ada tofauti tofauti zinatakiwa kulipwa.

Mwanamme mmoja ameketi na kuinamisha kichwa chake kumaanisha kuwa amechoka tiki. Kuna mwingine ambaye ameketi pale juu na amestrehe tu huku, huenda kuwa anatazama mandhari. Kisha duka la M-Pesa limefunguliwa.

Magari mawili yanaonekana moja ya rangi nyekundu na nyingine ya rangi nyeupe. Wanaume wawili pia wanaonekana wakiwa wanatembea, moja akiwa amevalia overoli. Kuna ndoo ya rangi ya kijani kibichi pia inaonekana ikiwa mbele ya duka hili ambalo ni duka la Mpesa. Na hapo ndani pia kile kuna ndizi ambazo zimeiva zinauzwa.

Mtu yuko dukani na ameshika simu yake ambayo ameiwasha na tayari kufanya malipo. Kando yake kuna bango ambalo limeandikwa lipa na M-pesa kuashiria kuwa malipo yote hapa dukani yanafanywa na simu.

Magari yanaonekana ikiwa yameegeshwa. Kila katika sehemu yake, na sehemu hizi zime gawanyishwa na mistari nyeupe. Magari haya yameegeshwa kwa mpangilio fulani, wa nyeusi, nyeupe, nyeusi, nyeusi, kisha nyeupe. Upande ule mwingine mwisho kuna jengo.

Gari nyeusi limesimama, na dirisha la upande wa dereva limefunguliwa. Kuna kijana aliyebalia suti nyeusi anonekana akiwa amesimama na mkono wake wa kushoto ameeleza gari hilo huku akitazama ndani na aki tabasamu.

Magari ya aina tofauti tofauti na pia rangi tofauti tofauti yameegeshwa kwa mpangilio wa kuvutia sana. Huenda yakawa ni magari ya binafsi au yanayouzwa. Nambari za usajili za gari hizi zimefichwa au hazijawekwa.

Trela la kubeba magari liko barabarani na linaenda kwa utaratibu. Magari yenyewe yamepangwa kwa mpangilio mwafaka. Kando ya barabara kuna nyasi na pia kuna miti. Juu mbingu ni ya rangi ya samawati.

Hii ni leseni ya ushuru wa bidhaa iliyotolewa na mamlaka ya ushuru ya Kenya. Inadhibitisha kuwa mlipa ushuru aliyetajwa ameandikishwa kama mlipa ushuru wa bidhaa na ilitolewa tarehe saba Novemba mwaka wa elfu mbili ishirini na tatu na inaisha tarehe thelathini na moja Disemba mwaka wa elfu mbili tisini na tisa.

Hapa ni sokoni. Ndizi hizi zimeiva na zimepangwa vizuri sana. Kando yake kuna tray ya mayai iliyopangwa moja juu ya nyingine na hapa ni kibandani manake kuna gunia upande huu na pia kuna gunia upande huo mwingine wa mayai.

Trela la kubeba magari linaonekana huku likiwa limebeba magari matano. Mbele ya hii trela tunaona kuna gari jingine ndogo. Na gari hili liko barabarani. Kando ya barabara tunaona kuna jengo upande ule mbali. Alafu upande wa juu angani tunaona kuna mawingu kidogo.

Gari la kubebea mizigo limesimama na kuna mtu ameketi hapo nyuma amemalia kofia na gari hili ni la aina ya Hilux, gurudumu la mbele limepinda kwa upande wa kushoto. Pale nyuma kuna miti yenye majani mabichi. Na pia kuna nyasi mahali ambapo gari hilo limesimama.

Hii ni stakabadhi ya malipo ya gari. Jina la mteja ni Dan Oyuga Ann na nambari ya usajili wa gari yake pia imewekwa pale. Imeambatanishwa na tarehe na kiasi kilicho lipwa ambayo ni elfu moja na hamsini. Hii ni ushahidi kua malipo ya ukaguzi wa gari yalifanyika kikamilifu.

Gari jeupe la nambari ya usajili KDH 990J linaonekana barabarani. Kutokana na kivuli chake, jua linawaka. Upande mmoja kuna kichaka na upande huu mwingine kuna ua. Kisha kuna ukuta mweupe ambao una lango kuu la rangi ya samawati.

Noti ya shilingi elfu moja inaonekana ikiwa imeshikiliwa na mkono wa mtu. Noti hii ina picha ya seneti ya Kenya na pia imeandikwa benki kuu ya Kenya na pia imeandikwa hapo kuonyesha ni shilingi elfu moja.

Mazao ya shambani yameletwa sokoni ili kuuzwa. Zimewekwa katika vikundi mbalimbali. Kuna karoti, viazi na kadhalika. Wakati ni wa usiku manaake kuna taa inayotumiwa hapa sokoni. Gunia zilizotumiwa kubeba bidhaa hizi pia ziko pale nyuma.

Zingo hili lina duka lililofunguliwa, na si duka tu bali pia kuna mpesa, jua limewaka kwelikweli kulingana na kivuli kinachoonekana sakafuni, sakafu hii imejengwa kwa ustaarabu kuhakikisha kuwa hakuna matope.

Mwanaume mmoja anapita. Kando yake kuna viatu, ambavyo vingine vimewekwa sakafuni na vingine vimepangwa kwenye reki. Maandishi yaliyo ukutani ni ya kuvutia kabisa ili hata mteja anapoyaona anavutiwa ili kuangalia viatu hivi, je ni viatu vya aina gani na hata anaweza kuvinunua.

Mwanaume mmoja aliyevalia suti amesimama karibu na mwanamke. Wameshika karatasi ambayo ina maandishi huku wakisoma. Kando yao kuna mti ambao ni ya kijani kibichi na nyuma yao kuna gari nyeupe ambalo limeegeshwa.

Magari ya aina na rangi tofauti tofauti yameegeshwa. Baadhi yao yamewasha mataa na pia kuna zile ambazo zina nambari ya usajili na zile ambazo hazina. Kuna taa ambazo zimewekwa katika jumba hili na magari haya yanaonekana yakiwa yamewekwa upande wa chini.

Hapa ni sokoni, kuna mwanamke ambaye ameinama ili kuchagua bidhaa, na muuzaji naye ameketi chini na anamsaidia kuchagua bidhaa zile. Kuna mzee ambaye amesimama na anatazama bidhaa. Wanawake wengine wanapita kuelekea upande mwingine, na wengine kuelekea upande huo mwingine.

Magari ya rangi na aina tofauti tofauti yameegezwa kwa mpangilio mwafaka. Sakafu imejengwa kwa utaratibu sana. Nyuma kuna majengo yanaonekana kwa umbali, pia kuna miti.

Gari la nambari ya usajili KCN 709X limeegeshwa. Mbele yake kuna magari mawili, moja yaonekana sehemu ya mbele tu na nyingine yaonekana sehemu ya mbele pekee. Kando ya gari hizo kuna miti. Gari hili la kwanza linaruhusiwa kuenda kwa mwendo wa kasi wa kilomita themanini kwa saa moja.

Tikiti maji ni baadhi ya matunda yanayouzwa hapa sokoni. Wauzaji wawili wameketi pale na dukani kuna mnunuzi mmoja ambaye anaonekana akizungumza na muuzaji. Bajaji linapita barabarani huku likifuatana karibu sana na matatu.

Mwanamke mmoja ambaye ni muuzaji ameketi na anaonekana kufanya kitu na mikono yake, kwa sababu macho yake yanatazama mikono yake. Anaonekana kuuza bidhaa mbalimbali kama vile shanga na uteo, ambazo zinaonekana. Mwanamke huyu ameketi akitazama pande wa bidhaa zake.

Magari yenye umbo moja na rangi tofauti tofauti ikiwemo nyeupe, kijivu na nyekundu yameegeshwa kwa mpangilio mzuri sana. Chini kuna kivuli kinachoashiria kuwa jua linawaka. Kule mbele kando ya magari kuna miti inaonakana.

Tangazo la bima ya Madison linaonekana. Mtu mmoja aliye kwa uchungu sana ameshika shingo lake na pia Madison wanasema kuwa wanaelewa umuhimu wa kumchunga mpendwa wako. Nambari zao za kununua bima hii zimewekwa pale.

Bima hii ya pikipiki mtu anaweza kupata maelezo zaidi kupitia nambari za simu zilizopeanwa hapo. Unawezachukua mwaka mmoja au miezi sita kulingana na mteja. Bei ni tofauti na pia kuna msimbo wa QR ambao mtu anawezatumia ili kupata maelezo zaidi.

Hapa ni sokoni, kuna viazi, mahindi, karoti, maembe, nyanya na mboga. Upande wa juu kuna ndizi ambazo zinaonekana zimeiva. Kuna mtu ambaye anaonekana akitembea kuja upande huu na upande wa nyuma kunaonekana kuna watu ambao wananunua.

Wanaume wawili wanaonekana huku mmoja mweupe akiwa amevalia suti nyeusi na mmoja mweusi akiwa amevalia shati nyeupe na kaptura nyeusi. Huyu mtu mmoja ambaye ni mweusi amevalia pia miwani na mkono wake wa kushoto ameweka mfukoni na mkono wa kulia ameweka juu ya gari lililosimama na mtu huyo mweupe anaonekana kuzungumza.

Shughuli za kibiashara zimenoga kwelikweli, wauzaji na wanunuzi wanaonekana. Mwavuli zimewekwa juu ili kuhakikisha kuwa wauzaji na pia bidhaa zao zinakingwa kutokana na jua kali au hata iwapo mvua itatokea.

Magari mengi yanaonekana yakiwa yameegeshwa. Mbele ya gari moja kuna mtu ambaye amesimama. Kuna viti na pia kuna meza za kazi. Mtu mmoja anaonekana akiwa ameketi kwenye kiti cha kazi huku akiwa anatumia tarakilishi yake.

Viatu na nguo viko sokoni ili kuuzwa. Kando ya vibanda hivi kuna mataka yaliyotupwa ovyo. Mwanamke mmoja ameketi ndani ya kibanda chake na anauza nguo. Viatu hivi vimekewa karatasi ndani ili kuhakikisha tu havijikunyati na pia vimenyakwa juu ya tandarua ya rangi ya manjano.

Noti nne za shilingi alfu moja zimeekwa mezani kwa hivo, ni shilingi alfu nne kwa jumla. Noti tatu zinaonekana zikiwa sawa kabisa zikiwa mpya, ila noti moja inaonekana ikiwa imeekwa mahali labda ikavutwavutwa hivi ikakaa kuchakaa chakaa kidogo.

Biashara ya kuuza nguo hapa imenoga kweli kweli. Muuzaji anaonekana na pia kuna mtu mmoja ambaye amesimama pale. Nguo nyingi zimewekwa sakafuni na hata zingine zimewekwa ukutani. Nguo ni za rangi tofauti tofauti.

Kibanda hiki kimejaa bidhaa ya mapambo kuonyesha kuwa hapa ni sokoni na mtu mmoja anaonekana kando tu ya kibanda hiki, juu kuna mawingu machache na pia mbingu ya buluu inaonekana kuashiria kuwa jua linawaka.

Hapa ni soko la nguo. Kuna wauzaji na wanunuzi. Mwanamke mmoja ameketi huku akiwa ameweka mkono mmoja usoni na mwingine akiwa ameunyoosha mbele. Mwanaume mmoja amesimama na ameeka mikono yake nyuma, pia amevalia barakoa. Mwanaume mwingine anaonekana akiwa ameinua nguo juu kuonekana kuwa anachagua.

Gari jeusi la aina ya Prado limeegeshwa kando tu ya lango kuu la rangi ya samawati. Chini upande wa mbele, kuna mawe mawe na pale upande wa nyuma kuna nyasi chache. Dirisha la upande wa dereva linaonekana likiwa limefunguliwa kidogo tu.

Magari ya rangi tofauti tofauti na namba za usajili, yanaonekana yakiwa yameegeshwa na pale nyuma kuna mabati ambayo inaonekana ikiwa imeshikiliwa na vyuma na pia kuna pahali ambapo pameandikwa pale ukutani na pia hapa chini kuna alama nyeusi na pia kuna mistari ya rangi ya manjano.

Watu wengi wana onekana. Baadhi yao wapita njia tu na wengine ni wanunuzi. Kuna wale wanaouza bidhaa mbalimbali, kuna yule anauza miwa, na kuna yule anauza machungwa. Wanawake watatu wanaonekana wakiwa wamesimama pale, mahali ambapo kuna machungwa na mwanamke mmoja ambaye ni muuzaji anaonekana aki zungumza nao.

Jengo hili lina ukuta wa kioo hivo ndani kuna mwanga wa kutosha. Magari yameegeshwa vizuri sana kwa utaratibu. Kuna tarakilishi pale ambazo zinatumiwa na wale wanaofanya kazi humu ndani.

Mikono miwili inaonekana ikiwa imeshikilia noti za shilingi elfu moja ambazo zimetawanywa ili zionekane kuwa ni nyingi kweli na noti hizi zinaonekana kuwa na nambari ya usajili na pia kwenye noti hizi kumechorwa picha ya mzee Jomo Kenyatta.

Duka hili lina soda ya Pepsi hapo ndani. Na pia si duka tu, bali pia kuna M-Pesa. Hapo mlangoni umewekwa ndoo la kutupia uchafu. Mtu mmoja anaonekana akiwa ananunua huku akiongea na muuzaji.

Hili ni duka la maziwa upande wa ndani kunaonekana kuna watu ,mtu mmoja anaonekana akiwa anainama kama kuchukua kitu au kuweka kitu ,na kuna mwanamke mwingine ambaye ameketi tu , alafu hapa nje kuna beseni na pia kuna vibuyu vya rangi ya manjano.

Watu watatu wamesimama kwenye kaunta, mmoja anaonekana kuhudumiwa na mhudumu aliye ndani upande ule mwingine, duka hili limepakwa rangi ya kijani kibichi na pia limeandikwa Mpesa.

Jengo hili ni la ghorofa na chini kuna duka ma maziwa ambalo li wazi. Kichwa cha mtu, aliyenyolewa na kusafishwa kabisa kinaonekana. Pia kuna gari nyeupe. Kando ya jengo hili, kuna lango ndogo la rangi ya kijani kibichi. Nyuma, kunaonekana mbingu na jua limewaka.

Mazao ya shambani yako sokoni ili kuuzwa, wauzaji wawili wanaonekana kwa umbali, mwanaume na mwanamke wakiwa wanazungumza na muuzaji ambaye ameketi .Kuna mwanamke mwingine ambaye ameketi hapa huku akiwa ameshika besheni na kando yake kuna hoho ,vitunguu, viazi na nyanya.

Magari yameegeshwa mbele ya jengo ambalo limejengwa sanasana kwa kutumia glasi. Jua linaonekana kuwa linawaka kulingana na vivuli vinavyoonekana, na pia ukitazama mbingu, ni ya rangi ya samawati kuonekana kuwa mawingu hayapo kwa sasa.

Hii ni stakabadhi ya kudhibitisha usajili wa ulipa ushuru, kutoka mamlaka ya ushuru ya Kenya. Ina nambari ya simu, barua pepe ya aliyejiandikisha, aina ya kodi na pia mahali alikojiandikishia.

Mtu ameshika simu yake kwa mkono wa kushoto na amefungua programu ya M-Pesa. Maandishi yale ambayo yanaonekana hapo, ni ya kuonyesha pesa alizotuma na amemtumia nani. Pale chini kuna gari linaloonekana likipita. Mtu huyu ako juu ya jengo.

Gari nyeupe linaonekana likiwa limeegeshwa huku, dirisha la mbele la upande wa kulia la gari hili likiwa limefunguliwa, ilhali milango ya kulia yote ikiwa imefungwa. Gari hili limeegeshwa katika jengo ambalo lina mataa upande wa juu.

Makasha ya plastiki yaliyotumiwa kubeba samaki hizi kuzileta sokoni zipo hapo kando. Kuna moja ya rangi ya manjano na moja ya rangi ya samawati. Samaki hizi zimechomwa kwa mafuta na zinavutia kwelikweli kwa macho. Muuzaji ameketi pale na ameshika uteo mkononi.

Gari jeusi la aina ya Prado linaonekana likiwa limeegeshwa kando la lango kuu la rangi ya samawati, hapa chini kuna mawe mawe na pia kuna nyasi kidogo ukianza kusonga upande wa nyuma. Gari hili dirisha lake la mbele upande wa kulia limefunguliwa kidogo tu.

Magari mapya yameegeshwa ndani ya jumba la maonyesho. Sakafu ni safi kweli kweli na taa nyingi za dari zimewashwa hivyo kufanya mazingira yawe na mwangaza wa kutosha. Magari hayo yanaonekana kuwa ya bei ya juu na ukutani kuna picha za magari pia.

Mazao ya shambani yameletwa sokoni. Baadhi ya wauzaji wamesimama na wengine wameketi. Muuzaji mmoja anaonekana akiwa anapiga simu kutumia mkono mmoja na mkono mwingine ukiwa unapekua pekua gunia la rangi ya manjano. Mnunuzi mmoja amechuchumaa huku akiwa anachagua chagua vitu ambavyo atavichukua.

Watu watatu wanaonekana. Wanaume wawili, na mwanamke mmoja. Mwanaume aliyevalia suti na hata kuweka tai vizuri, ameshika simu huku akiwa anawaonyesha hao wengine. Wote wakiwa wanatabasamu kabisa. Kando yao kuna magari, na pia kuna majengo.

Barabara hii imeloa na ina majimaji kuonyesha kuwa mvua umenyesha. Gari moja lenye Trela, limebeba gari jingine la rangi ya samawati . Kando ya barabara kuna nyasi na kule mbali kabisa kuna miti.

Wanaume wawili wanaonekana wakiwa wameketi mbele ya jengo kwenye benki. Kwenye jengo hili kuna duka. Duka ambalo ni la M-pesa na lingine ambalo limeandikwa pale Airtel money. Pale kwenye duka tu mbele, kuna friji ambayo inaonekana kuwa imeekwa bidhaa ndani.